Wawacheza mpira kwenye uwanja kubwa sana. Kuna watu wenye wamevaa nguo zenye zinafanana zenye ni nyekundu na wengine wamevaa nguo zenye ni nyeupe. Wote wamevaa viatu za kucheza.

Kuna Tanki ya maji juu ya paa yenye rangi yake ni nyeusi ambazo zinatumika kuhifadhi maji ya matumizi ya nyumbani kusaidia kuhifadhi maji ya mvua kwa matumizi ya baadaye na kusaidia wakati wa ukame au kukatika kwa maji.

Watu wengi wako hapa Ili kusaidiwa. Kuna mwenye amekaa chini na muudumu wa hapa ndio asaidiwe. Amevaa nguo na viatu. Kuna wenye bado wamekaa wanan'goja kwenye laini ili wasidiwe.

Watu hawa wengi ni wafuasi wa azizia fc. Wamekuja hapa kusherehekea kwa sababu wamepata ushindi. kuna watoto ,wasicha, wavulana na watu wakubwa pia wako kwa uwanja na wamekuja kwa wengi.

Hapa watu wanapiga kura kuna mama mmoja ambaye amesonga nywele na amevaa nguo nyeusi anaekewa mkono na kijana ambaye amekaa chini na amevaa nguo nyeupe, kijana huyo amevaa saa kwenye mikoni kuna msichana mwingine pia amesimama na anaandika na pia amevaa barakoa.

Kituo ya huduma center inatumika kwa usaidizi mbali mbali unaweza enda huduma center kutengeneza kipande, unaweza ena kutengeneza karatasi ambayo unahitaji kwenda kwa nchi zingine za majuu. Kuna watu wanasaidia watu kutengeneza hizo vitu zote unahitaji.

Naona Gavana wa Nairobi Sakaja na wafuasi wake. Wote wamesimama mbele na wamebeba karatasi ambayo zinazofanana . Nyuma yao wamechora vitu tofauti tofuti na hii kazi ni kama ni ya serekali.

Watu hawa wanafunzwa na mwenye hapa jinsi ya kufanya kazi. Wamevaa nguo ambazo zinafanana na wote wanasikiza mkubwa. Wamekaa chini.

Hapa kumekauka sana na kuna takataka ambazo zimetupwa. Kando ya hizi takataka kuna barabara ambayo inapita. Hapa watu wanaweza kuja kuokota vitu ambazo zimetupwa kama: nguo, ama chupa, ama vikombe ambavyo havitumiki tena.

Hawa ni wafanyikazi, wenye wanafanya kazi pamoja, kuna polisi ambaye anawachunga wasivamiwe. Kuna wenye wamevaa nguo ya kazi ambayo ni nyeupe na nyekundu. Wengine wanatazama mtu mmoja ambaye anawaelezea jinsi wanavyopaswa kufanya kazi katika huduma centre Kenya.

Hawa ni wachezaji na tena wako kwenye mahali wanacheza. Wamekuja pamoja kuongea jinsi wanafaa kucheza vizuri. Wamevaa mavazi yao ya kucheza na hapa kuna watu wengi ambayo wako tayari kuwatazama wakiendelea